Wataalamu wawili wa tiba ya meno (wa jinsia ya kiume) waliovaa mavazi ya kujikinga, wanamhudumia mgonjwa aliyelala kitandani akiwa amefungua kinywa tayari kwa matibabu. Madaktari hawa wanamhudumia kwa kutumia mashine za kisasa kuhakikisha huduma bora, salama na kwa wakati.

Mtaalamu wa tiba ya meno akimuhudumia mgonjwa aliyelala kitandani akiwa amefungua kinywa tayari kwa matibabu, daktari huyu amevalia vazi maalumu la kinga na anatumia mashine ya kisasa kuhakikisha huduma bora, salama na kwa wakati.

Wataalamu wa tiba ya meno wakimuhudumia mgonjwa aliyelala kitandani akiwa amefungua kinywa tayari kwa matibabu, madaktari hao wamevalia mavazi maalumu ya kujikinga na wanatumia mashine ya kisasa kuhakikisha huduma bora, salama na kwa wakati sahihi.

Mvua kubwa imenyesha na kusababisha mafuriko makubwa barabarani ambapo maji yamejaa hadi kufunika sehemu ya juu, huku watu wachache wanajaribu kupita pembezoni karibu na ukuta na mmoja wao amezama kwenye shimo lililojificha chini ya maji na mwingine anajitahidi kumsaidia kutoka. Hali hii inathibitisha athari za miundombinu duni ya mifereji ya maji na umuhimu wa maandalizi ya kukabiliana na maafa ya asili.

Mashine kubwa inamwaga taka ngumu za viwandani kwenye eneo maalumu la uchakataji, taka hizi ni za plastiki na karatasi zilizochanika na zinamiminwa pamoja na maji mengi, huku mazingira ya ndani ya jengo hili yanadhihirisha kuwa ni kituo cha usindikaji taka ambacho ni sehemu muhimu ya usafi wa mazingira na usimamizi wa taka.

Mmomonyoko wa ardhi umetokea kwenye mtaro mkubwa karibia na makazi ya watu. Ukiharibu miundombinu kama barabara na mitaro ya maji. Hii ni hatari kwa afya ya mazingira kwani husababisha uharibifu wa ardhi, uchafuzi wa vyanzo vya maji na kuhatarisha usalama mzima wa jamii.

Kundi la wanafunzi wa shule ya msingi wakiwa chini ya kivuli, wakipanda miche michanga kwenye udongo wenye unyevuunyevu, kuonyesha jitihada za kuhifadhi mazingira na kupambana na uharibifu wa asili. Wanashiriki kampeni za kijamii za upandaji miti kwa ajili ya kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi.

Korido ndefu yenye sakafu ya rangi nyekundu inayong'aa vizuri kwa usafi, ikiwa na utulivu na taa za juu zinamulika vizuri. Mazingira haya ya ndani ya hospitali yana akisi umakini katika usafi, mpangilio mzuri wa huduma na utulivu unaomsaidia mgonjwa kupumzika.

Wataalamu wa afya wa jinsia tofauti ya kike na kiume wenye mionekano ya kuvutia na watanashati, wamesimama na wengine wamekalia viti wakiwa wanatabasamu, tayari kwa ajili ya kutoa huduma kwa weredi na huruma wakiwakilisha hadhi na nidhamu ya sekta ya afya.

Chumba cha upasuaji chenye wahudumu wa afya na wataalamu, wakifanya upasuaji kwa umakini huku wakitumia mashine za kisasa, na wakiwa wamevalia mavazi ya kijani kwaajili ya kujikinga kuhakikisha usalama wa mgonjwa na ubora wa huduma.

Mtoto mdogo anabembea kwenye mashine maalumu ya kupimia uzito katika mazingira safi ya hospitalini, amevalia nguo nyeupe na bembea yake ina rangi ya bluu, kupima uzito wa mtoto ni hatua muhimu ya ufuatiliaji wa ukuaji wake ili kugundua mapema dalili za utapiamlo au uzito kupita kiasi.

Watoa huduma ya afya ya jamii waliovaaa barakoa na nguo za kujikinga wakiwa wanaedeleka na zoezi la utoaji chanjo kwa wananchi wawili wa jinsia ya kike. Chanjo hii husaidia kuimairisha kinga ya mwili hivyo kusaidia kupambana dhidi ya magonjwa hatarishi.

Mtoa huduma ya afya kwa jamii akiwa anawalisha watoto chanjo ya matone waliopanga mstari, huku wamevalia sare za shule za masweta mekundu na bukta za rangi ya bluu, chanjo hii ni muhimu kwaajili ya kuimarisha kinga kwa watoto hao kupambana dhidi ya magonjwa ya jamii.

Mtoa huduma wa afya ya jamii akiwa ameinama akimchoma mtu chanjo ya bega aliyeketi kwenye kiti, huku watu wengine wakisubiri huduma hii muhimu ambayo hutumika kuimarisha kinga zao, kupambana na magonjwa mbalimbali yanayo lipuka kwenye jamii.

Mtoa huduma wa afya ya jamii mwanamke, akiwa anawapa watoto wadogo chanjo ya matone, huku amebebwa na wazazi wao kwenye kiti chanjo hii ya matone ni muhimu kwaajili ya kuimarisha miili ya watoto hawa ili kuwasaidia kupambana na magonjwa ya mlipuko.

Mtoa huduma wa afya ya jamii, aliyevalia koti jeupe huku amevalia barakoa, akiendelea na zoezi la kutoa chanjo ya sindano, kwenye bega la mwananchi mmoja jinsia ya kike, aliyekalia kiti, chanjo hii itamsaidia kuimarisha kinga ya mwili wake, na hivyo kupambana na magonjwa hatarishi.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

Tunda aina ya papai liliyokatwa likionesha sehemu yake ya ndani kuwa limeiva vizuri, na mbegu zake nyeusi sana, tunda hili hutumika kutengeneza dawa za mitishamba zinazitibu maradhi mbalimbali ikiwemo tumbo, kwa njia ya asili na salama kwa ajili ya binadamu.

Vifungashio mbalimbali vya kopo na chupa vimepangwa vizuri juu ya meza; vikiwa na rangi tofautitofauti na majina tofauti, hii mifano ya dawa za miti shamba zinazotumiwa kama tiba mbadala katika jamii nyingi; zikitokana na mimea asilia kama ilivyo desturi kwenye tiba za asili.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

Matunda, magome ya miti, mizizi na magome yaliyo kaushwa vizuri yakiwa juu ya meza tayari kwa ajili ya kitengeneza dawa za mitishamba, zinazitibu maradhi mbalimbali kwa njia ya asili na salama kwa mwili wa binadamu.

Chupa ndogo yenye rangi ya udongo, ikiwa imeshikiliwa mkononi mwa mtu, na maandishi 'lavender' juu yake. Ni mfano wa dawa za mikishamba zinazotumiwa kwa tiba mbadala katika jamii nyingi, zikitokana na mimea asilia kama ilivyo desturi kwenye tiba za asili nyingi.

Mmea mdogo wa rangi ya kijani kibichi ukiwa unaota vizuri kwenye udongo mweusi wenye rutuba shambani. Mmea huu hutumika kutengeneza dawa za mitishamba zinazotibu maradhi mbalimbali kwa njia ya asili na salama kwa mwili wa binadamu, hasa katika jamii za Kiafrika.

Kopo dogo lenye mfuniko wa kijani na kibandiko cha kijani chenye maandishi meupe, yanayosema umuravumba ni mfano wa dawa za mitishamba zinazotumiwa kwa tiba na mbadala katika jamii yetu, zikitokana na mimea asilia kama ilivyo desturi kwenye tiba za asili.